Maelezo haya yanaeleza vile bima ya afya ya hosiptali ya Madison inasaidia katika afya ya mwanadamu, inatangaza watu wajinunulie bima hilo. Chini yake inaonyesha nambari ya kubonyeza ili kujiandikisha.